Kuna watu wawili wamesalimiana. Ameshika kifunguo cha gari yenye mkono wake wa kushoto. Aonekana mwenye kumpatilishia mwenzie. Amevaa nguo zenye rangi ya samawati. Amevaa tai. Kuna gari nyeupe.

Katika mazingira haya kuna magari, yana magurudumu, milango imefungwa, madirisha yamefungwa, ni yenye rangi tofauti, kuna miti, kuna nyasi, kuna watu.

Kuna aina za basketi , ni za rangi tofauti, zimetegenezwa vizuri, zimeundwa kutumia uzi, zingine zimepangana juu ya zingine, ni mingi, ni rembo.

Kuna noti ya shilingi elfu moja, ina jamhuri ya Kenya, ina benki kuu ya Kenya, ina nambari zilizoandikwa, ina picha ya mzee Jomo Kenyatta, ina mchoro mkubwa wa chumba, ina sahihi, ina jina.

Ni kwenye vibanda vya kuuzia mboga. Kuna wauzaji na wanunuzi, kuna magari, kuna sukuma wiki, kuna vibanda vilivyofunikwa kwa mhema, kuna maandishi, kuna besheni.

Kuna maandishi ya nununa data, soma jinsi ya kodi ,kuna pesa shillingi 68,800.Kuna lipa, kuna airtime ,kuna majina za watu, Beth Obura, Brian Ochard. Kuna Mpesa.

Kuna maandishi ya jinsi pesa za kigeni zinavyouzwa na zinavyonunuliwa, kwa mfano kuna kununua shillingi 138,kuna kuuza shillingi 144,kulingana na.

Kuna aina ya mbwa mweusi, ametoa ulimi nje, anaonekana aliyekaa kwa nyasi. Kuna maandishi yenye rangi nyeupe imeandikwa kuwa mnyama wako ako kwenye mikono mizuri.

Kuna duka imefunguliwa dirisha ya rangi ya kijani. Kuna aina ya friji hapo nje ina vinywaji ndani. Kuna watu wawili waliovalia kiti wamevaa kofia.

NI kwenye vibanda sokoni kuna nyanya ,kuna vitunguu na pilipili hoho, kuna besheni, kuna viazi, kuna watu walioketi kuna aina ya karatasi, kuna matunda kuna wanunuzi.

Kuna nyanya ,kuna viazi vitamu, kuna pilipili, kuna ndimu, kuna mapera, kuna karoti, kuna vitunguu, kuna ndoo, kuna beseni.

Kuna kidole kucha, mkono inayoshika noti ya shilingi elfu moja, shilingi mia moja na noti ingine ya mia tano katikati. Noti hizi zaonyesha jamguri ya Kenya kuna nambari.

Kuna picha yenye watu watatu baba mama na mtoto, waonekana wenye kujifunika, kuna jina hafya, kuna maandishi ya tunakulinda hatua kwa hatua, kuna nambari, kuna himili wanaonyesha mahali walipo, huwa wako kwenye kituo cha westlands.

Kuna duka limefunguliwa. Kuna milango, kuna madirisha, kuna viti viwili, kuna ndoo ,kuna watu wanaoonekana ndani, kuna paa.

Kuna duka limefunguliwa milango. Kuna mnunuaji anayelinunua. Kuna pikipiki, kuna baiskeli, na mtu juu ya pikipiki. Kuna milango nyingine kando, kuna mikebe.

Kuna chumba cha maziwa. Kuna mchoro wa ng'ombe wenye rangi ya hudhurungi na nyeupe. Kuna mtu anayeonekana kuingia kwenye hicho chumba. Kuna aina ya ndoo ya maziwa hapo nje na dirisha na milango zimefunguliwa.

Ni kwenye chumba, kina aina ya magari yenye rangi tofauti, rangi ya samawati, rangi nyeupe, rangi nyeusi. Kuna sakafu. Magari haya yamewasha taa za mbele mengine hayajawaka.

Kuna magari tano ya rangi nyeusi na rangi nyeupe, kuna watu walio kwenye mkutano, kuna miti, kuna nyasi. Magari haya yana madirisha, yana milango, yana magurudumu.

Kuna noti nyingi za elfu moja, zina maandishi ya jamuhuri ya Kenya, benki kuu ya Kenya. Kuna mchoro wa mzee Kenyatta, mchoro wa chumba, kuna sahihi, kuna maandishi mengine ya nambari.

Kuna baba, kuna mama, kuna mtoto, wameshika tarakilishi, mtoto amenyoosha kidole chake kwenye tarakilishi. Mama na baba wanaonekana wanafuraha. Kuna maandishi ya tunza jamii na CIC Family...

Ni kwenye soko kuna aina mingi ya matunda iliyowekwa kwa ndoo tofauti. Kuna vibanda wengine wamejifunikia kutumia miavuli. Kuna watu

Ni sokoni, kuna watu wengi, kuna vibanda vimefunikwa kwa mabati, wengine wamejifunika kwa miavuli. Kuna maji, kuna vifaa wameviekelea chini, wengine wameketi. Kuna mandizi, kuna matope.

Kuna mtoto kijana aliyelalia stuli kuna stuli kuna maandishi kwenye kwenye mlango. Kuna mtu aliye karibu na dirisha kuna viatu, kuna rangi nyeusi, rangi ya kijani.

Kuna gari la rangi nyeusi, halijafunikwa nyuma, milango imefungwa, likona dirisha , magurudumu , kuna mtu aliyekaa nyuma ya hio gari limeanikwa kwenye uwanja, kuna miti kando.

Kuna shilingi ishirini nyingi, zimechorwa jamhuri ya Kenya, zimechorwa mbili na sufuri, kuna pia shilingi kumi, ni nyingi zinaonyesha jamhuri ya Kenya.

Kuna maandishi ya nyumba ya mazingira. Barabara ya Kiambu. Risiti imelipwa serikali. Kuna tarehe kumi na saba mwezi wa Novemba mwaka wa elfu mbili ishirini na mbili. Kuna Jamuhuri ya Kenya. Kuna kodi zilizowekwa. Kuna pesa iliyochangiwa ambaye ni.

Kuna viazi vitamu na viazi, kuna nduma zingine ziko kwenye mikebe nyekundu. Kuna mkebe wa manjano ambayo hauna kitu , kuna mikebe nyeupe ambayo imewekwa viazi.

Kuna duka na mipira mitatu, kuna watu walioketi kando, kuna ndoo, kuna friji yenye soda na kuna maandishi katika milango ya duka hili.

Kuna mkono, shilingi mia mbili, kuna picha ya mzee, kuna jamhuri, kuna shilingi hamsini, kuna mashilingi yaliopangwa ambayo yamelaliana, kuna meza, kuna pesa zingine alizozilalishia mkono.

Katika hizi vibanda , kuna watu mmoja amesimama mwingine ameketi abamuangalia, kila mtu ameketi kwenye viombo vyake. Kuna maembe, kuna mandizi, kuna manasi , kuna maparachichi kuna matikiti maji.

Kwenye vibanda, kuna mananasi, kuna mahindi, kuna gunia, kuna vyombo vyenye rangi nyekundu, kuna tikiti maji, kuna avokado, limefunikwa kwa paa za mabati, limejengwa na mbao na miti.

Kuna noti ya shilingi elfu moja, upande wa mbele umechorwa mzee, upande wa nyuma imechorwa ndovu na nyati, kuna tarehe zilizoandikwa kumi na sita july mwaka wa elfu mbili na kumi, kuna maandishi ya benki kuu ya Kenya, kuna saini iliyotiwa.

Kuna watu waliojifunika na miavuli. Kuna vifaa, wanaonekana walioketi. Kuna vyumba ambavyo vimefunikwa kwa mabati, kuna tawi la rangi ya kijani, kuna vitu vyekundu vyekundu kwa wingi katika mahali ambapo watu hawa wako.

Ni katika eneo la kununua na kuuza. Kuna watu wengi wanauza na wanao nunua. Kuna vifaa mbali mbali kuna matunda kuna watu wanaotembea kuna vibandabkuna magunia yalioekwa vifaa hivi.

Kuna familia yenye baba, mama na watoto. Watoto wanaonekana kushika vijiko, kuna sahani juu ya meza kuna glasi, baba ameshika mtoto mmoja mama amesimama nyuma yao, kuna maandishi ya kuwa kinga familia yako leo.

Kuna kibanda enye mandizi , machungwa , maembe, viazi vitamu, avocado ,nanasi, kuna magunia kando yake .

Ni kwenye soko Kuna machungwa, kuna paipai, kuna avokado, kuna mama walioketia stuli wametandika matunda haya kwenye sakafu.

Ni kwa lami, kuna gari lilobeba magari mengi, kuna gari moja lenye rangi la kijani kilichokolea, leusi , leupe, kuna miti kando yake.

Kuna mtu kwenye picha hii, kuna maandishi ya saini kwa malkia wa Britamu, kwa shilingi mia sita na ishirini pekee yake, kama una matatizo wa kifedha wakati wa mazishi.

Kuna magari rangi nyeupe, rangi nyekundu, rangi nyeusi, yamepanga foleni, ni mengi yako kwenye sakafu, mwisho mwisho kuna rangi ya kijani inayoonekana kwa umbali.

Kuna viatu vingi , vyekundu, vyeusi, vyeupe, kuna mtu anayetembea, vimepangwa, kuna maandishi kwenye ukuta, ninavaa, kuna sakafu, kuna chuma ambazo ziko juu, kuna mwangaza ambao unaonekana.

Kuna gari limefungwa milango na madirisha ,kuna nyasi, kuna miti, kuna watu waliosimama wanaonekana wakiongea, kuna magari mengine kando, kuna magurudumu.

Kuna magari matatu moja lina rangi nyeupe, kuna rangi nyekundu, kuna mwezi mmoja, kuna nambari za simu, kuna jina Imara, kuna jina Ushuru, kuna jina Cover.

Kuna lango, kuna ukuta, kuna ua, kuna miti inayoonekana, kuna gari leusi limefungwa milango lina maandishi mbele.

Kuna mikono ambayo imeshika noti ya elfu moja upande na upande mwingine, kuna noti ya hamsini ambayo iko juu ya meza. Noti hizi zimewekwa pande tofauti, moja imewekwa upande wa mbele ingine imewekwa upande wa nyuma.

Ni kwenye vibanda kuna matunda, machungwa, papai, nanazi, tikiti maji, mandizi, mtu aliye shika tama, mwingine amesimama kuna vijigunia vidogo.

Kuna noti nyingi za shilingi mia moja, zimechorwa Mzee Kenyatta, amevaa koti nyeusi, amefunga tai, lina muhuri wa nchi ya Kenya.

Kuna watu . Kuna matunda, maembe, mandizi, avocado. Kuna anayeuza na wanao nunua. Kuna vibanda ,kuna yaliyoiva na ambayo ni mabichi.

Kuna noti nyingi za shilingi elfu moja, zimechorwa mzee, kuna maandishi Banki Kuu ya Kenya, kuna jamhuri ya Kenya, kuna mikono inayoonekana imeshika hizi noti.

Kuna mwavuli ambayo pana kitu chenye magurudumu matatu. Kuna magari, kuna mikoba, kuna vibanda ambavyo vimefunikwa kwa mabati.

Kuna viazi vilivyo pangwa, kuna vinywaji kwenye friji, kuna maandishi ya jina ya mpesa iliyo andikwa kwa rangi nyeupe, kwenye nini ya kijani, kuna sakafu ambaye yaonekana ni ya dhurura.

Kuna watu , moja amekaa chini kwenye nyasi, mwingine amekalia gari upande wa mbele, wengine wamesimama , moja ameshika tama, kuna mwingine ambaye ameangalia kando.

Ni kwa lami. Kuna magari, kuna gari moja kubwa aina ya trela lililobeba magari mengi. Kando yake kuna miti inayonekana kwa umbali.

Kuna gari, kuna kichwa ya mtu inayoonekana, kuna maandishi ya rangi ya samawati, kuna duka ambalo mlango umefunguliwa, kuna maandishi ya mlima Kenya maziwa, kuna michoro ya paketi za maziwa na chupa za maziwa. Kuna rangi nyeupe ambayo imetumika kwa maandishi haya.

Kuna picha za twiga wengi, pundamilia, swara, nyati, chui, simba ,ndovu ,rangi za bendera ya Kenya .

Kuna magari aina nyingi yenye rangi tofauti tofauti. Inaonekana kupangwa kama yanafuata foleni. Kuna nyumba mwisho mahali hizi magari ziko. Kuna rangi nyekundu.

Kuna nyumba imejengwa kwa mawe. Kuna ukuta. Kuna magari yaliyopangwa, kuna meusi, jekundu, leupe. Kuna sakafu. Kuna maandishi mengine ya jina gari

Kuna chumba cha kuuzia maziwa, kuna ngombe aliyechorwa kwenye picha, ana rangi nyeupe na nyeusi, ana titi kubwa, kuna mlango, kumechorwa door, kumechorwa mtoto, kuna jina maziwa, kuna rangi ya kijani alipokanyanga ngombe, kuna stooli .

Kuna watu wawili walioketi wamevaa kofia wanatazama mbele kuna duka lilo na rangi ya kijani ni la mawe. Kuna rangi nyingine nyekundu iliyoandikwa jina ya pesa ya airtel kuna jina mpesa, kuna aina ya friji dirisha imefunguliwa imefunika na paa.

Kwenye chumba cha mawe kuna gari mengi na gari ya samawadi na gari cheupe magari meusi kwenye sakafu kuna madirisha.

Kuna maandishi ya jinsi pesa zinavyo uzwa na kununuliwa kutoka nchi za kigeni, kuna nchi tofauti zilizoekwa pesa za kununua na pesa za kuuzwa kwa mfano, kama vile USD ni mia moja thelathini na nane kununua na kuuza ni mia moja harubaine na nne.

Kuna mama mjamzito amevaa rinda jekundu, kuna maadishi bora, kuna maandishi jubilee afya wapate wapigie leo kwa nambari sufuri, saba, sufuri, tisa, tisa, nne, tisa, sufuri, sufuri, sufuri kwa niaba ya mambo ya uzazi na faida zake.